Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa wametulia kwa umakini wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao anayeendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali muhimu yatakayowawezesha kuwapatia watu hao maarifa makubwa, yatakayowawezesha kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima, unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa wamekaa kwa utulivu na kuendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa, ili kuweza kudhibiti yale anayowafundisha, yatakayo wasaidia kuweza kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima wakiendelea kujifunza kwa ukaribu na umakini zaidi yale wanayofundishwa na mkufunzi wao, ili kuweza kuelewa utendaji kazi wa vifaa hivi vya kisasa na kiteknolojia, kisha kuweza kwenda kutatua matatizo ya mbalimbali yatayojitokeza katika jamii zao .

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani, akiendelea kuwafundisha watoto hao, wakiwa wakimsikiliza kwa umakini mkubwa na utulivu wa hali ya juu Ili kuhakikisha wanaelewa na kuyadhibiti yale anayowapa mwalimu wao na kuweza kufanya vizuri katika mitihani.

Mazingira mazuri ya kuvutia ya shule ya msingi yaliyozungukwa na bustani na vivuli anuai vya miti, na sehemu ya kuegesha magari ili kuwapa watoto elimu muhimu inayotarajiwa kuwaongoza katika maisha yao ya baadae.

Chumba maalum kilichotengwa kwa ajili ya kuendeshea shughuli na masomo ya matumizi mbalimbali ya kompyuta ikiwa tayari kimeshaekewa kompyuta, lakini pia chumba hiki kinapatikana katika shule ya sekondari ili kuweza kuwanufaisha wanafunzi na kuwapa taaluma hiyo muhimu watakaowasaidia hapo baadaye.

Chumba kilichotengwa kwa ajili ya shughuli za kimaabara kinachotumika katika moja ya shule ya sekondari ili kuwezesha kuwafundisha wanafunzi kwa njia ya vitendo masomo yale ya sayansi ili waweze kujifunza na kuyaelewa kwa vizuri na undani zaidi.

Chumba maalum kilichojazwa na wanafunzi wa chuo kikuu pamoja na mkufunzi wao wakiendelea kuwapatia wanafunzi wao maarifa mbalimbali na mafunzo yatakayowawezesha kuweza kujua mambo mengi na kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu chuo kikuu, wakiendelea kujifunza kupitia njia ya majadiliano ili kuweza kuangallia namna ya kukusanya mawazo yao, yatakayo wawezesha kupata utatuzi wa matatizo mbalimbali yanayojitokeza katika jamii zao, bila kupata taabu ya aina yoyote.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia na vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia zaidi, vinavyojumuisha simu janja pamoja na kompyuta mpakato. Njia hizi zinawawezesha wanafunzi hao kuweza kufanya tafiti kubwa kwa kutumia vifaa vyao hivi.

Chumba kilichojazwa na wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiendelea kufanya mitihani ili waweze kufikia malengo yao na kutimiza ndoto zao walizojiwekea, kwa kufaulu mitihani hiyo iliyotungwa na chuo chao na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa utulivu na umakini mkubwa kwa kumsikiliza mkufunzi wao, anayeendelea kuwapatia maarifa mbalimbali, yatakayowawezesha kujifunza masomo yao hayo lakini pia kutatua matatizo mbalimbali.

Kusanyiko la wanafunzi wanaojumuisha wanafunzi wa kiume na uhakika lina chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kutoka kwa mkufunzi wao, wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa ili kuhakikisha wanadhibiti yale anayowafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini na utulivu mkubwa yale wanayofundishwa na mkufunzi wao, ili kuweza kuhakikisha wanayadhibiti mambo hayo na kwenda kuyafanyia kazi pale watakaporejea mitaani, kuweza kutatua matatizo mbalimbali huko.

Wanafunzi wanaojihusisha na elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kupatiwa mafunzo mbalimbali na mkufunzi wao huku wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa ili kuweza kuhakikisha wanayapata na kuyadhibiti yale ambayo anawafundisha.

Vijana wa elimu ya chuo kikuu wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, nyekundu pamoja na nyeupe wakiwa wamerusha kofia zao na tabasamu mahiri kwenye uso zao, ikiashiria furaha kubwa waliyokuwa nayo kuhitimisha masomo yao hayo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza kwa utulivu na umakini mkubwa mkufunzi wao, anayeendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali yatakayowasaidia kuwakuza kimaarifa, na kuwasaidia kuwapa njia zitakazowawezesha kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Mkusanyiko wa vijana wa kiume na wa kike ambao wanajihusuisha na shughuli ya kusoma elimu ya chuo kikuu, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo yao kwa kutumia kompyuta mpakato, ili waweze kuangalia namna ya kufahamu zaidi yale yanayohusu somo hilo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiendelea kujadiliana kwa kutumia simu janja pamoja na vifaa vya kisasa kama na kompyuta mpakato. Njia hii itawafanya waweze kuelewa masomo yao kwa undani zaidi, na kuangalia namna tofautitofauti za kutatua matatizo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kutoka kwa mkufunzi wao, anaewafundisha huku wakimskiliza kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha wanadhibiti yale anayowafundisha, ili waweze kutumia maarifa hayo kutatua matatizo mbalimbali hapo baadae.

Wanafunzi wanaojihusisha na elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, usomaji kwa njia ya vitendo unaotarajiwa kuwapa elimu iliyokua kubwa kabisa, itakayowawezesha kutatua matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku mkufunzi wao akiendelea kuwaelekeza kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha wanachukua kile kilichokuwa sahihi, na kwenda kutatua matatizo mbalimbali yatakayojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa wanafunzi wanaojihusisha na elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti ya bluu wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku mkufunzi wao akiendelea kuhakikisha wanafunzi wake wanafanya kitu kilichokua sahihi kama vile alivyowafundisha.

Vijana wanaojihusisha na elimu ya ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku mkufunzi wao akiwasimamia kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha wanachokifanya ndicho kile alichowafundisha. Usomaji kwa njia hii unatarajiwa kuwasaidia wanafunzi hao kuweza kutatua matatizo mbalimbali, yatakayojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali. Usomaji kwa njia ya vitendo ni muhimu kwani unamuwezesha mwanafunzi kuweza kuelewa mambo kwa undani zaidi, ili kuweza kwenda kutatua changamoto mbalimbali katika jamii zao

Mmoja kati ya wanafunzi wa chuo cha ufundi, akiendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia yale aliyofundishwa na mwalimu wao kwa vitendo. Usomaji kwa njia ya vitendo ni njia nzuri, ambayo inamfanya mwanafunzi apate maarifa yaliyokuwa makubwa kabisa, yatakayomuwezesha kutatua matatizo mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo. Njia hii ni nzuri inawawezesha wanafunzi kuweza kutanua uelewa wao, na kuwafanya wapate maarifa makubwa yatakayowawezesha kutatua matatizo mbalimbali katika jamii.